Manekini wamevalishwa mavazi ya kisasa na kufia kubwa, akizungukwa na miwani, mikoba, vito na kufia, kunyarafu, zaduka, lamitindo. Pangilio wapitha ni maridadi na unalenga kuavutia wateja wanaopenda muanekano wakuvutia.

Rafu za mbao zenye rangi nyeupe zimejaa viatu vya aina mbalimbali kama buti, rubber na viatu ni vya ofisini. Wengine wa viatu ni kawaida, baadhi vikiwa zimepangwa vizuri na vingine bila utaratibu. Mandhari hii inaakisi biashara ya kuuza viatu vilivyotumika katika mtaa wa mjini.

Manekane waliovaa mavazi ya rangi kal wamesimama ndani ya duka la nguo pembeni mwa racks zilizojaa mashati na gauni. Mandhari hii huakisi biashara ya mtindo wenye mvuto wa kisasa. Punguzo la bei kwa walimwengo wa mitindo mijini.

Rafu za duka zimejaa mkutano, vipodozi na saa huku sehemu ya mbele ikiwa na bangili na vito ndani ya kasha la kioo, mandhari yenye mwangaza wa dari huashiria mazingira safi ya ununuzi wa bidhaa za urembo. Mpangilio huu una leta mvuto wa kisasa na usafi wa bidhaa.

Vifaa vya mapambo kama herini, mikufu pochi ndogo na funguo vya maridadi vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu ya duka. Rangi mbali mbali huongeza mvuto wa bidhaa. Mpangilio huu huchochea ununuzi kwa urahisi na usafi wa maonyesho.

Mifuko ya mikono, miwani, viatu an vitu na vito vya mapambo vimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu nyeupe. Rangi na mitindo mbalimbali huongeza mvuto kwa wateja. Mandahri hii ni ya duka la mitindi linalolenga wateja wanaopenda urembo na mavazi ya kisasa.

Mavazi rasmi ya kiume imepangwa kwenye vibantizi yakionyesha tofauti wa rangi za kijivu kahawia na nyeusi. Mpangilio huu usharia mandhari ya duka la nguo linalo lenga hadhi na uangalifu wa mitindo rasmi.

Mashati ya aina mbalimbali yamepangiliwa kwenye racks za duka , baadhi yakiwa na mikono mifupi, rangi tambarare na miumbo ya daftari . Mabango ya punguzo yanaonyesha mauzo ya hadi asilimia hamsini.

Mikoba ya kifahari sita, nyeusi na za fedha zimepangwa kwa umahiri. Kila moja ikiwa na mapambo kama vito au miundo ya kung'aa. Kando yao kuna mapambo ya manyoya na vipulizo vya dhahabu kwenye stendi ya kuvutia. Muundo wa rafu na vioo vya pembeni huonyesha haiba ya mitindo ya kisasa ya wanawake.

Nguo za aina mbalimbali kama suruali, gauni na mikoba zimepangwa kwenye rafu za duka lenye mapambo ya rangi ya waridi. Rafu ya katikati inaonyesha suruali zenye rangi na michoro tofauti, huku nyuma ikiwa na vyumba vya kupima mavazi. Taa za ndani zinatoa mwangaza angavu.

Mikoba ya rangi tofauti, miwani ya jua, vito vya mapambo vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu nyeupe. Mandhari ni ya kisasa, yenye mchanganyiko wa mapambo ya dhahabu, zambarau na kahawia. Upande wa kushoto, kuna kofia zilizochongwa kwa ustadi.

Nguo za watoto wa kike wenye umri wa miaka moja na saba imepangwa kwa mpangilio wa kuvutia dukani zikiwemo blauzi, kaptula, leggings na gauni za rangi tofauti. Ishara ya bei inaonyesha leggings zinauzwa kwa shilingi mia saba. Mandhari haya yenye mwangaza na ishara ya fitting rooms kuashiria mazingira rafiki ya ununuzi kwa familia.

Nguo za wanaume zimetundikwa kwenye mabega na kupangwa kwenye rafu, zikiwa na aina mbalimbali za mashati, suruali na jaketi. Vigawo ya bidhaa imetenganishwa kwa usafi ikionyesha mpangilio makini wa biashara ya mavazi. Mazingira haya yanasisitiza urahisi wa kuchagua na mvuto wa ununuzi wa nguo za kila siku.

Vitambaa vya aina na rangi mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu za duka la nguo. Mavazi yaliyochongwa na mapambo mekundu kutani vinaongeza mvuto wa muonekano wa ndani. Taa za dari zinamulika kila kona kwa uwazi.

Nguo za aina mbalimbali jeans mashati na gown zimepangwa kwa vitanda na wavu za kuning'iniza ndani ya duka lenye mapambo, pazia za waridi. Tangazo la ofa linaonyesha bei ya jeans kuwa shilingi mia saba likivutia wateja wa mitindo ya kisasa. Mpangilio wa safi na rangi angavu unaweka mazingira rafiki ya ununuzi.

Nguo za kitamba zimetundikwa kwa mpangilio wa rangi na mitindo ndani ya duka lenye sakafu ya vigae na taa za dari. Wateja wachache wanachunguza vitamba huku alama, kila kitu na bei yake ikielezea kuwa bei si ya jumla. Mazingira haya yanaonyesha urahisi wa kuchagua bidhaa na uhuru wa mteja.

Mavazi ya watoto yamepangwa kwa ustadi ndani ya duka lenye alama za kuongoza wateja. Bei ya juu kabisa ni shilingi mia nne; ikisisitiza ununuzi wa bei nafuu kwa familia. Mazingira hayo yanawakilisha biashara inayolenga akina mama na watoto.

Duka la nguo lililoangazwa vizuri na rafu za wima zilizopangwa kwa mpangilio zikiwa na mashati, suruali na makoti. Manekani wamevalishwa mavazi mbalimbali kuonyesha bidhaa zinzopatikana. Sakafu na vigae na taa za dari zinakamilisha mandhari safi na ya kuvutia ya duka hili la kisasa.

Mavazi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio kwenye rafu za chuma, yakiwemo ya wanawake, wanaume na watoto. Pembeni, kuna meza ndogo. Sakafu inaonekana safi na taa ukutani zinaongeza mwangaza ndani ya chumba.

Viti vya watoto venye rangi angavu na michoro ya matunda vimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu ya duka. Kila kiti kina sehemu ya kueka chakula na mguu ya chuma huku bidhaa nyingine za watoto kama mifuko ya kubebea zikiwa zimewekwa nyuma yake.

Suti za wanaume zimetundikwa kwa mpangilio kwenye rafu za ukutani, zikiwa na rangi mbalimbali kama samawati, kijivu na kahawia. Mashati yamepangwa katikati ya duka ndani ya mifuko ya plastiki, huku mwanga wa kutosha ukimulika sakafu safi ya vigae. Mazingira ni nadhifu na ya kuvutia kwa wateja.

Magari manne yameegeshwa kwenye nyasi karibu na miti yenye maua ya manjano huku mtu mmoja akitembea kuelekea eneo iliyo mandhari ya kijani na utulivu huakisi mazingira ya wazi na ya kupumzika. Uwekaji huu unaonyesha mwingiliano wa usafiri wa mazingira na kijijini.

Gari la kifahari la rangi ya fedha limeegeshwa mbele ya mwamba mwekundu wenye uoto juu. Nembo ya Leisuredeals Tours and Safaris iko pembeni ya gari pamoja na maelezo ya mawasiliano. Anga ni safi na jua linang'aa likisisitiza mandhari ya kitalii.

Mabasi ya rangi ya machungwa na nyeupe yanapangwa kwa mstari ndani ya kiwanda chenye dari kubwa na mwangaza wa kutosha yanapitia kwa hatua za kupakwa rangi au kuunganishwa katika uzanishaji gari ya usafiri. Mandhari hii inaakisi teknolojia ya kisasa kiwandani.

Kifuniko cha gari kimefunguliwa na vipuri vya injini kama betri radiator na kichungio cha hewa vinaonekana wazi. Muundo wa injini unaonesha matumizi ya muda mrefu na uchafu kidogo. sehemu hii ni ya kiufundi na inaonyesha hali ya kawaida ya injini ya gari la zamani.

Gari jeupe aina ya Volkswagen SUV, limesimama barabarani likiwa na taa za mbele na za ukungu zikiwa zimewashwa. Nembo ya Volkswagen iko kwenye grill ya mbele na maandishi ya Hill Auto Shop yanaonekana kwenye kioo cha mbele. Majengo, miti na ua pembeni ya barabara yanazunguka mandhari ya mtaa wa kawaida.

Magari ya rangi mblimbali yamepangwa kwa mpangilio katika uwanja mkubwa wa maegesho huku watu wachache wakizungumza karibu nayo. Mandhari hii inaakisi biashara ya magari ,uwezekano wa maonyesho ya magari au huduma za upangishaji wa kiwango kikubwa.

Gari jeupe aina ya SUV limeegeshwa kwenye eneo la magari mengine, ikiwa na madirisha meusi na magurudumu meusi. Nambari ya usajili, ni KCE 982P. Manthari ni ya kawaida ya maegesho ya magari.

Watu watatu wamesimama ndani ya jumba la magari mmoja akiwa na clipboard ya samawati akizungumza na mwenzake. Magari yamepangwa mbele na nyuma yao ikionyesha mazingira ya biashara ya magari. Mazungumzo yanaashiria mchakato na ununuzi au ushauri wa kitaalamu.

Subaru Forester nyeusi imesimama juu ya kokoto katika eneo lenye magari mengine na mjengo ya karibu. Nambari ya usajili KDB 862R inaonekana wazi kwenye gari. Mandhari huonyesha eneo la maegesho katika mazingira ya mji wa kisasa.

Gari ,la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye nyasi, likiwa na madirisha yaliyotiwa tint na mangurudumu ya alloy. Nyuma yake, kuna magari mengine na miti ,likionekana kama sehemu ya mapumziko au mkusanyiko wa watu. Mazingira ni ya nje na yenye utulivu.

Subaru Forester nyeupe imeegeshwa kwenye sakafu ya zige mbele ya uzio wa chuma wenye waya za miiba. Gari lina nambari ya usajili ya Kenya na magurudumu meusi yenye mapambo ya fedha. Mandhari ni ya nje ikiashiria eneo la maegesho au barabara ya nyumbani.

Gari jeupe aina ya Volkwagen, limepaki barabarani, na taa zake zimewashwa. Kioo cha mbele kina maandishi ya Hillpark Auto shop. Majengo na miti ya kijani yanazunguka eneo hilo.

Gari jeupe aina ya SUV lenye chapa ya Volkswagen limesimama pembeni mwa barabara katika mandhari ya mtaa wa kisasa. Taa zake za mbele zinawaka likionekana kuwa limeegeshwa kwa ustaarabu. Magurudumu ya aloi na muundo wake wa kuvutia unasisitiza ubora wa kisasa.

Viti vya ngozi ya rangi ya beige vimepangwa kwa mpangilio wa kifahari ndani ya gari na armrest kati ya viti vya nyuma. Sakafu imetandikwa mikeka ya plastiki, samawati na zulia ndogo. Mlango wa gari uko wazi ukionyesha mandhari ya nje na mwangaza wa asili unaoingia.

Viti vya nyuma ya gari vimetengenezwa kwa kitambaa cha kijivu na cha nyeusi huku kiti cha katikati kikiwa na mkunjo wa kugeuzwa kuwa msaada na mikono. Dirisha la upande linaonyesha nje ya nyasi za kijani zikiongeza mwangaza wa asili ndani ya gari. Mwingilio huu unadokeza usanifu wa ndani unaolenga starehe na utulivu.

Gari la Toyota lenye rangi nyeusi limeegeshwa kwenye lami karibu na magari mengine kama vile pickup nyekundu na basi. Majengo, mabango ya matangazo na anga safi yenye mawingu kidogo yanaonyesha mandhari ya mtaa wa biashara au kituo cha usafiri.

Gari la kifahari la Infinity XQ80, rangi nyeusi limewekwa kwenye ukumbi wa maonyesho wenye mandhari safi na mwangaza mkali. Muundo wake wa kuvutia unasitiza grili pana, taa maridadi na usanii wa hali ya juu. Eneo hili inaonyesha ubora wa magari kwenye mazingira ya kibiashara na kitaalamu.

Magari mawili ya nguvu yameegeshwa kwa ustadi kandokando ya barabara. Moja likiwa Dodge Challenger na lingine ni Ford Mustang. Kila mmoja likiwa na vibandiko vya kuuzwa kwenye kioo. Muundo wake wa mbele unasisitiza uzito na kasi ukivutia wapenda magari ya kimarekani.

Magurudumu ya magari yametandazwa kwa muingilio wa safu, kila moja likiwa na miundo ya tredi yenye kina na mifumo tofauti. Rangi ya nje na ukubwa vinaashiria aina mbalimbali za matumizi, kutoka kwa magari ya kawaida hadi magari ya kazi nzito. Mandhari haya yanaangazia usambazaji wa vifaa muhimu vya usalama barabarani.

Gari la SUV la rangi ya giza limeegeshwa pembeni mwa barabara katika eneo lenye mandhari ya asili likiwa na tairi la akiba na ngazi nyuma. Nambari ya usajili ikiwa KAC 410D na gari lina rack ya paa kwa ajili ya mizigo. Muundo wake unaonyesha maandalizi ya safari au matumizi ya kijeshi msitu

Gari kubwa la usafirishaji linaendesha magari mbalimbali kwenye viwango viwili likiwa barabarani karibu na eneo lenye miti. Alama za kampuni na maandishi ya Scania yanaonekana mbele ya gari hilo. Mwonekano huu wa kimataifa wa vifaa vya usafiri unaonyesha uwezo wa kuhamisha magari kwa njia ya kisasa.

Magari mawili yameegeshwa kwenye eneo la nyasi inayozungukwa na miti huku watu waliovaa mizibao vya usalama wakishirikiana karibu na gari moja. Mandhari ya nje ya mji inaonyesha mazingira ya kazi au ukaguzi wa kijumuiya.

Gari la rangi ya fedha na maandishi ya Leisure Joys Tours and Safaris limeegeshwa kando ya barabara ya udongo; mbele ya mwamba wa asili wenye muonekano wa kuvutia. Mandhari ya nyuma yenye miamba na kijani kibichi huonyesha maeneo ya safari au utalii na mazingira. Mundo wa gari na mazingira yanaashiria shughuli za kiutalii katika maeneo ya asili.

Magari manne ya Mistubishi Evolution yamepangwa ndani ya jumba la maonyesho yakiwa na rangi tofauti: nyeupe, nyekundu na mawili meusi. Moja ikiwa na mapambo ya zambarau. Mabango ya WD40 na Pennzoil yanasisitiza huduma za magari. Mpangilio huu unaonyesha uzuri wa magari ya kisasa katika mandhari ya kitaalamu.

Subaru Forester nyekundu imeegeshwa karibu na ukuta wa saruji, ikiwa na rimu nyeusi na madirisha yenye tint . Nambari ya usajili imeandikwa kwa herufi nyeusi kwenye kibao cha rangi ya manjano. Mazingira ya karibu yanaonyesha jengo la matofali na uzio wa chuma, yakionyesha eneo la makazi au biashara.

Mercedes Benz nyeusi imesimama barabarani karibu na miti yenye majani mabichi huku nguzo za umeme zikiwa upande wa kushoto. Barabara ni safi na tulivu ikionyesha mazingira ya utulivu na mandhari ya kijani ya nje ya mji.

Magari ya rangi mbalimbali yameegeshwa kwa mpangilio kwenye maegesho ya wazi mbele ya majengo ya kisasa yenye ghorofa. Miti mirefu imepambwa kando ya barabara ikiongeza mvuto wa mazingira ya majini yaliyo nadhifu na yenye shughuli.

Gari aina ya Toyota Land Cruiser Prado TX ya rangi ya giza limeegeshwa kwenye nyasi karibu na njia za zegi. Nambari ya usajili ni manjano ikionyesha usajili wa kibiashara. Nyuma kuna jengo lenye ukuta wa matofali na uzio wa chuma, likikamilisha mandhari ya eneo ya makazi au taasisi.

Vibanda vya matunda na mboga vimepangwa kando kando ya barabara watu wakipita na kununua bidhaa kwa haraka. Nyuma kuna jengo la mazoezi lenye maandishi makubwa likiongeza mvuto wa mtaa wa mjini wenye shughuli nyingi. Mazingira haya yanaeleza maisha ya kila siku katika soko la wazi.

Mabanda ya biashara yamepangwa ndani ya jengo kubwa lenye mwangaza wa asili yakibeba bidhaa kama matunda, vyombo na maua. Mandhari ni ya soko la ndani lenye mpangilio wa kawaida na shughuli nyingi. Mabango na rangi mbalimbali huongeza mvuto wa mazingira ya kibiashara.

Wanaume wawili wameketi nyuma ya meza yenye vikuku vya rangi nyingi vilivyotegenezwa kwa vitambaa mbalimbali. Mmoja amevaa fulana ya samawati yenye alama ya superman. Mwingine ameshika kikuku mkononi. Mazingira haya yanaonyesha ubunifu wa bidhaa za mikono katika soko la kienyeji.

Soko la wazi limejaa watu na bidhaa mbalimbali kama matunda, mboga na nafaka chini ya jengo la taasisi ya Kenya institute of Project Management. Mzunguko ya watu na vibanda vilivyofunikwa kwa turubai inaonyesha shughuli za kila siku za kijamii na kiuchumi. Mandhari haya yanaathirisha uchumi wa eneo unaotegemea biashara ndogo ndogo.

Mabanda ya soko yametandazwa chini ya miavuli yenye rangi angavu yakizungukwa na watu wanaonunua bidhaa kama matunda na mboga . Majengo yenye paa zilizopinda na magari kama Bajaji yanaonekana kwa mbali. Mandhari inasisitiza msongamano, rangi na uhai wa mazingira wa soko la mjini.

Mazao yamepangwa kwa mchanganyiko wa rangi na umbo kutoka kwa viazi vilivyokusanywa kwa rangi hadi ndizi na maparachichi yaliyowekwa kwa stadi. Wauzaji wamesimama wakihudumia wateja huku wakilindwa na miavuli ya rangi mbalimbali inayozuia jua kali. Harakati ni nyingi. Watu wanatembea wakijadili bei na wengine wanachunguza bidhaa kwa makini.

Sanduku la wazi la mbao limejaa viatu vya aina na sandols .Kila jozi ikiwa na mapambo ya rangi tofauti na miundo ya kipekee. Viatu vimetundikwa kwa kamba juu ya banda la sokoni likiwa limezungukwa na vibanda vingine na watu wanaopita. Hii inaonyesha ubunifu wa mitindo ya kienyeji na biashara ya mitaa.

Maduka ya vitambaa ya rangi na michoro mbalimbali kama maua, viundo ya kijometri na taa ya ndai yamepangwa vizuri kwenye rafu. Vitambaa vimewekewa bei ya elfu tatu huku kamera ya usalama ikiwa imewekwa kwenye moja wapo ya rafu. Mandhari inaonyesha uchaguzi pana wa vitambaa kwa matumizi ya fasheni na ushonaji.

Mabanda ya soko la ndani yamepangwa kwa safu yakibeba matunda kama parachichi na ndimu. Kwenye vichanga vya mbao, wauzaji na wanunuzi wameshughulikia katika eneo lenye nguzo za samawati na mwanga mkali. Mwingilio huu unaakisi shughuli za kila siku katika mazingira ya biashara za ndani.

Bidhaa za sanaa kama sanamu za wanyama, vitu vya shanga na mapambo ya kitamaduni zimepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni. Mafundi wa eneo hilo wametumia ustadi wa mikono kuunda kazi hize enye mvuto wa kitamaduni. Manthari yanasisitiza urithi wa sanaa na jasirimali wa jamii.

Mfuliko ya Mfuniko wa plastiki wa tanki kubwa la maji vipo karibu na watu kadhaa wakifanya kazi kwenye meza za mbao. Mazingira ya nje yenye miti ya vifaa mbalimbali. Uwepo wa miundombinu ya chuma, vifaa vya kazi unawasilishwa utengenezaji au biashara ya vifaa vya matumizi ya majumbani.

Bidhaa za kipekee kama vikapu vya kufuma, vifaa vya muziki na sanamu za kuchongwa vimetandazwa kwenye meza ya soko la wazi. Rangi angavu na miundo ya kitamaduni vinavutia macho huku shughuli za soko zikiendelea nyuma. Mandhari hii inasisitiza utajiri wa sanaa na taamduni za kiafrika katika mazingira ya kijamii.

Wauzaji na wanunuzi wamejaa sokoni wakizunguka bidhaa zilizopangwa chini kama nyanya, viazi , vitunguu na ndizi. Harakati nyingi zinaendelea huku watu wakiwa wamevaa mavazi ya rangi tofauti wakishiriki katika biashara ya kila siku kwenye mazingira ya wazi.

Gari la mkokoteni lenye mwavuli wa samawati, limeegeshwa mbele ya duka la mitumba. Likiwa na nembo ya Farmer's Choice, magari mawili yameegeshwa karibu. Huku, nguo na mikoba zikiwa zimepangwa kwenye vibanda vya biashara.

Nyumba za matofali yenye paa la vigae nyekundu imezungukwa na nyasi za kijani na njia ya matofali. Madirisha makubwa yana mapazia meupe na sahani ya satellite imefungwa pembeni. Mandhari ni ya nyuma yana miti na jengo jingine la matofali.

Majengo kadhaa yako katika hatua mbalimbali za ujenzi. Jengo moja lenye rangi ya njano liko katikati na lina nafasi wazi nyingi. Pembeni kuna jengo lenye maandishi, to let, likiashiria nafasi ya kupangisha. Mandhari ya jiji inaonyesha maendeleo na fursa za kibiashara.

Majengo ya ghorofa yenye balcony na mviringo yamezungukwa na miti na vichaka vya kijani. Mbele kuna bwawa la kuogelea lenye umbo la kipekee na nyasi bandia pembeni. Anga ni safi na jua linang'aa likionyesha hali ya utulivu na mapambazuko.

Nyumba ya ghorofa moja imezingirwa na bustani iliyopambwa na majani, vichaka na miti kidogo. Njiani kuna mawe yaliyopangwa hadi mlangoni huku jengo refu likionekana mbali. Mandhari hii huonyesha utulivu wa makazi na mpangilio wa kisasa.

Jengo la ghorofa linaloitwa Bunasta Heights lina muundo wa matofali ya kijivu na mipaka ya manjano kwenye madirisha. Pembeni kuna jengo jeupe lenye balkoni na mbele kuna ukuta wa mawe pamoja na mti upande wa kushoto. Anga lina mawingu meusi na sehemu ya samawati inayoonekana.

Chumba kikubwa chenye sakafu ya mbao, madirisha makubwa na mlango wa kioo unaoelekea kwenye roshani, taa za kisasa zilizosinikwa kwenye dari zinaongeza mvuto wa ndani. Mwanga wa asili unaingia kwa wingi ukipa chumba mwonekano safi na wa kupendeza.

Jengo linajengwa kwa nguzo za chuma na kuta za zege, zikiwa katikati ya manthari ya vijijini yenye maua ya manjano. Mwangaza wa jua unaongeza mvuto wa mazingira asilia. Muundo huu, huashiria maendeleo ya miundombinu katika eneo lilioanza kuendelezwa.

Jengo refu la kijivu lenye ghorofa nyingi limejengwa nyuma ya uzio wa chuma; likiwa na matangi ya maji juu ya paa, nyasi kavu zimetanda mbele, huku nyaya za umeme zikivuka angani. Mandhari ni ya mtaa wa makazi au viwanda.

Majengo ya kibiashara yamepangwa kwa mstari, kila moja likiwa na bango na matangazo kama hardware na progranite . Vifaa vya ujenzi kama mabati na nondo vimepangwa nje, huku bango la to-let likiashiria nafasi ya biashara inayotafutwa mpangaji. Maandishi ya Pse Interiors yanasisitiza huduma za usanifu wa ndani.

Majengo mawili ya makazi yamejengwa karibu na eneo kavu yenye nyasi ,mimea, ndizi. Maandishi ya apartments inaonekana kwenye jengo moja ikionyesha matumizi ya biashara au makazi. Anga la samawati na mawingu machache inaongeza mvuto wa mandhari ya nje.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa mbili imezungukwa na bustani ya kijani yenye mpangilio maridadi. Dirisha kubwa, roshani ya juu na lango dogo la kuingilia vinaongeza mvuto wa usanifu wa kisasa. Anga lenye rangi za machweo zinaipa mazingira hata utulivu wa kifamilia.

Nyumba yenye kuta za matofali na uzio wa chuma imefungwa na aina ya maandishi ya for sale pamoja na nambari ya mawasiliano. Kuna waya ya umeme juu ya lango la kuingilia ikiwa ni hatua ya usalama. Maelezo yanaonyesha kuwa jengo hili linauzwa, mnunuzi anaweza kuwasiliana moja kwa moja kupitia nambari iliyotolewa.

Ukuta wa matofali umejengwa kwa muundo wa kupishana rangi nyekundu na kijivu na kutengeneza mpangilio wa kuvutia wa ujenzi. Nyuma kuna majani ya migomba na anga ya samawati likiongeza uzuri wa mandhari ya nje. Mpangilio huu unaonyesha ubunifu katika usanifu na mazingira ya makazi.

Jengo la ghorofa liko katika hatua ya ujenzi , huku vioo vya baadhi ya madirisha havijawekwa. Juu kuna skafu na vifaa vingine vya kazi, mbele kuna vibodi ya Vicks T bones and fries, ikitangaza vyakula kama steak na salad . Miale ya jua na anga wazi vinapiasha mandhari ya jiji.

Nyumba ya ghorofa mbili ina rangi ya manjano na kijivu ikiwa na madirisha yenye grill na roshani ya mbele iliyo na nguzo za matofali. Magari mawili yameegeshwa moja likiwa limefunikiwa jingine likionekana upande wa kushoto. Sehemu ya kuingilia imesakafiwa namatofali ya mstatili na kivuli cha kijani kinatoa kinga dhidi ya jua.

Jengo refu la kisasa linaonekana likiwa na ghorofa kadhaa, madirisha ya samawati na maandishi ya Highway Heights juu kabisa. Mandhari ni ya anga safi na miale ya jua, huku miti na mijengo mingine yakionekana upande wa nyuma. Nyaya za umeme zinakata picha kwa mistari, zikiangazia hisia za mijini.

Nyumba kubwa ya ghorofa nyingi yenye dari la kahawia kali imesamama juu ya ngazi pana ikiwa na madirisha makubwa na muundo wa kisasa unaovutia. Uwanja wa mbele una nyasi na mimea michache, ukionyesha uzuri wa mazingira ya makazi ya kifahari.

Njia nyembamba yenye rafu zilizojaa taa za LED za wima huangaza kwa muonekano wa kisasa. Mwisho, kuna dirisha na vioo vya ukungu vikiruhisu mwanga wa asili bila kuadhiri faraga. Sakafu ya mbao huleta hali ya joto na utulivu wa kimtindo.

Jengo la kisasa la makazi lina ghorofa nyingi na limepambwa kwa rangi ya njano na nyeupe likiwa na madaraja, vioo kwenye kila ghorofa. Mbele kuna bwawa la kuogelea lililozungukwa na uzio wa mbao huku watu wawili wakishughulika karibu na eneo la bwawa hilo. Mandhari hii inaonyesha muunganiko wa maisha ya mjini burudani na usanifu wa kisasa.

Jengo la ghorofa linajulikana kama Karugan Plaza likiwa na mabango ya biashara kama vile Taha Interior Decors, Chira's Interior na Pendo Medicare Services chini yake. Jua linamulika kwa nguvu kutoka nyuma likitoa mngao mngavu angani. Muundo huu unakisia shughuli za kibiashara mjini.

Nyumba ya ghorofa tatu, yenye madaraja ya mapambo, imejengwa kwa rangi tofauti ikielekea katika mtindo wa kisasa. Mbele kuna lango la chuma na bustani dogo la mimea. Barabara ya lami inaonesha shughuli za mjini na maisha ya wakaazi.

Nyumba ya kifahari iliyozungushiwa uzio wa chuma na lango ikiwa na sakafu ya mawe safi na nguzo za taa pembeni. Nyuma yake kuna mimea ya kijani na paa nyekundu za nyumba jirani zikikamilisha mandhari tulivu na makazi ya hali ya juu.

Nyumba ya ghorofa moja yenye rangi ya manjano na kijivu, ikielekea bustani safi iliyojaa nyasi za kijani na mimea ya kinjano. Viti viwili vya chuma vyeupe na meza ndogo vimewekwa nje. Chini kuna sakafu ya mawe na maumbo ya kupendeza

Nanasi zimepangwa kwa mvuto kwenye sehemu ya mauzo, huku bango likiahidi kukatwa na kufunganishwa bila malipo. Manthari ya duka huhimiza ununuzi wa tunda safi kwa urahisi wa huduma. Mazingira haya yanavutia kwa unyenyekevu na biashara ya urafiki.

Vipande vya nyama vilivyopakiwa kwenye plastiki vinawekwa kwenye friji ya duka, zikiwa zimepangwa kwa safu kulingana na aina kama sausage coil nuts na bidhaa nyingine za nyama iliyosidikwa. Rafu zimeandikwa bei na maelezo ya bidhaa kwa uwazi zikitoa chaguo mbalimbali kwa wateja wa duka kubwa la chakula.

Mikate imepangwa kwenye troli la mbao lililoegeshwa pembeni huku bidhaa nyingine kama soda na sabuni zikikwekwa kwa mpangilio wa ofa maalum. Mandhari ya duka hili huonyesha ununuzi wa haraka na urahisi katika mazingira safi na yenye mwangaza.

Chupa kubwa za mafuta ya kupikia zimetandazwa kwa safu kwenye rafu za duka, kila moja ikiwa na lebo ya mpishi wa sahani. Mandhari ni safi yenye mwangaza wa kutosha na mpangilio wa bidhaa uliozingatia utaratibu. Rangi za fungishao huoneza mvuto wa bidhaa sokoni.

Rafu zimepangwa kwa safu na zimejaa bidhaa mbalimbali kama mkate, dawa za meno na bidhaa za chakula. Sakafu ina muundo wa vigae vya kijiometri na dari ni ya juu yenye taa nyingi. Sehemu ya kulia ina kaunta ya huduma iliyoandikwa Cafe Nerve .

Bidhaa za maziwa zilizo kwenye rafu ya duka zimepangwa kwa mpangilio mzuri na zimejumuisha chapa tofauti kama tuzo zikiwa katika pakiti za plastiki na karatasi ya kijani, samawati na machungwa. Maandishi ya bei yanaonekana chini ya kila safu yakionyesha urahisi wa kufanya manunuzi.

Bidhaa zilizopangwa kwa offer maalum zinajumuisha nyama zilizofunganishwa, makopo ya vyakula na pakiti za bidhaa nyingine za duka. Mabango ya Promo yanaashiria punguzo la bei, yakivutia wateja kwa ununuzi wa haraka. Mandhari hii huakisi mazingira ya kisasa ya dukani yenye ufanisi wa kibiashara.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa madukani. Juisi za matunda upande mmoja, vifaa vya nyumbani upande mwingine. Mandhari hii ya duka huonyesha urahisi wa ununuzi na mchanganyiko wa mahitaji ya kila siku.

Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kama vitambaa, vifaa vya usafi, karatasi na vifaa za ujenzi. Wateja wawili wanatembea ndani ya duka lililo na mwangaza wa kutosha, sakafu ya vigae, vikapu vya kijani na mapango ya sehemu tofauti imepangwa kwa utaratibu.

Bidhaa mbali mbali kama vinywaji, sabuni na vifaa vya usafi vimepagwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka. Neno Clean shelf limeadikwa kwa wima kwenye alama ya mbao likiongeza utangulishi wa chapa .Alama za sakafuni zinaonyesha hatuwa za tahadhari za kuzigatia umbali wa kijamii.

Rafu za duka kubwa zimepangwa kwa bidhaa mbalimbali, vitafunwa upande mmoja, vinywaji upande mwingine zikiwa katika mpangilio safi na wa kuvutia. Mwanga wa dari unaangazia mandhari ya ununuzi ya kisasa. Muundo wa dari wenye mihimili ulio wazi unachangia hewa na mwangaza wa kutosha.

Bidhaa mbalimbali zimetundikwa kwenye rafu za duka kubwa la rejareja zikiwemo mafuta ya kupikia na vifaa vya kielektroniki. Alama za bei na matangazo zimesimamishwa juu kwa muonekano wazi. Mpangilio unaangazia usafi, mwangaza mzuri na mpangilio wa kuvutia kwa wateja.

Mikate ya chai, skoni, vidakuzi na keki zimetandazwa kwa mpangilio safi kwenye rafu zilizojaa nuru. Kila aina ina bango la kuitambulisha huku toroli la mbele likiwa na skoni zilizofunganishwa na bei ikiwa wazi Tea Scones 50. Mandhari hii ya kisasa inaonyesha urahisi wa ununuzi na ubunifu wa upishi wa kisasa unaopatika dukani.

Jokofu la duka lina bidhaa mbalimbali zikiwemo ice cream , maji, soda za coca-cola na fanta pamoja na unga wa Soko katika sehemu ya ofa . Mabango ya matangazo kama Promo na super deal yanaongeza mvuto wa bidhaa kwa wateja katika mandhari ya duka la rejareja.

Bidhaa za nyama na jibini zimepangwa ndani ya jokofu refu, huku mistari ya jibini mikubwa ya nyama kavu ikining'inia juu. Mandhari ya ndani ni safi na yenye mwangaza wa dari, ikionyesha mpangilio bora wa duka la chakula.

Vifurushi vya karatasi za choo vya chapa ya Hannan vimepangwa kwenye rafu nyekundu yenye mistari ya njano huku bango la offer likionyesha bei la punguzo. Bidhaa nyingine za aina hiyo ziko karibu na kiti cha plastiki cha kijani kimewekwa pembeni, likikamilisha mandhari ya duka lenye mpangilio wa kibiashara.

Jokofu za rangi tofauti kama nyeusi na fedha zimesimama kwa mstari ndani ya duka kila moja kikiwa na vibandiko vya kuthamini na maelekezo ya kuangalia ndani. Watu wawili wamesimama karibu wakitazama kwa makini bidhaa hizo wakionekana kuwa katika harakati za kuchagua.

Mikate na keki safi zimepangwa kwa mpangilio mezani. Friji upande wa kushoto inaonyesha bidhaa za maziwa na vinywaji huku matunda na mboga zikiwa karibu. Taa za kisasa zinamulika eneo hilo likiwa safi na lenye mvuto wa ununuzi.

Mannequin amevalishwa nguo za ndani za wanawake karibu na miti ya krisimasi, huku bidhaa za michezo kama mipira na raketi zikiwa zimepangwa upande mwingine. Samani kama viti na meza zimewekwa kwa mpangilio ndani ya duka kubwa lenye mwanga kali na nafasi ya kutoshea.

Matunda na mboga mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za mbao ndani ya duka la kisasa. Mabango yenye maandishi makubwa ya rangi ya machungwa yameandikwa "FRUITS AND VEGETABLES" yakionyesha sehemu maalum ya bidhaa hizo. Mandhari ni safi na yenye mwanga wa kutosha, huku wateja wachache wakiwa katika harakati za kuchagua bidhaa.

Rafu za duka zimepangwa kwa mpangilio, mikate ikiwa upande wa kushoto na mayai ya kukaangwa kwenye rafu za kulia. Mandhari ya duka ina mwangaza wa kutosha, sakafu ya vigae na rangi angavu zinazoleta mvuto wa ununuzi.